Hii ni ofisi ambapo watu wanaenda kubadilisha pesa wanapotaka kutoka katika nchi moja kwenda nyingine. Wanapofika huko, wanaweza kununua bidhaa yoyote bila tatizo au kuulizwa maswali yoyote na watu wa nchi hiyo.

Hii ni onyesho ambalo linasaidia mtu kujua pesa anayotaka kupatiana ni ngapi atarudishiwa. Inasaidia mtu wakati anapotaka kutoka katika nchi kuenda nyingine ili pesa ya nchi ingine aweze kupewa kukuwe na urahisishaji wa kununua vitu au kusaidiwa kupata kitu chochote anapokuwa katika nchi hiyo.

Hili ni kampuni la Ryan C Smith, ambayo inasaidia ama kulinda mtu asiende hasara na kwa nyumba. Hii inasaidia kwa kukurudishia pesa kama unapokumbwa na shida lolote lenye linahusikana na nyumba lako.

Hili ni soko la matunda, wauzaji pia wanaonekana. Biashara hii imekita mizizi huku Kenya, inasaidia wauzaji kwa kujikimu na kuwashughulikia kwa mahitaji yao ya kila siku na kukimu pia mafamilia zao.

Hii ni risiti ambayo mtu anapewa punde anapolipia kitu. Hii inasaidia ili kuthibitisha kwamba, pesa imefika ama ukitaka bidhaa yoyote utaonyeshana ili kuonyeshana kuwa malipo hayo yameweza kutimizwa.

Hii ni duka ya kuuza magari na mteja amesimama akiangalia na kuikagua kabla aweze kuinunua na kutoka nayo na kusaidia kumpeleka mahali mbalimbali.

Duka hii inapeana huduma mbalimbali kama vile M-Pesa ambayo ni Safaricom. Kutuma pesa kutoka kwa simu moja hadi nyingine. Wanauza laini na pia unaweza kutoa ama kutuma pesa kwa njia ya benki. Wateja wamesimama ili waweze kupatiwa huduma watakayoitaka.

Hili ni duka ambalo linauza baadhi ya vitu mingi. Tunaona hadi M-Pesa ambayo ni Safaricom inasaidia watu kutuma pesa eneo mbalimbali. Tunaona pia kuna mteja anangoja kuhudumiwa na baiskeli yake akiwa ameiwacha nje.

Hii ni duka ambalo linapatiana huduma tofauti tofauti kama vile M-Pesa, ambayo inasaidia kutuma pesa kati ya mtu na mtu aliye mbali na inapatiwa na Safaricom.

Hii ni aina ya magari mbalimbali yameweza kuekezwa mahali moja ili mnunuaji anapopita akiyapenda anaweza kununua na pia magari haya yanakaa kuwa ya bei ya juu kwa sababu yanaonekana kuwa magari mazuri sana.